Wahudumu wa afya wamesimama karibu na troli la matibabu lililojaa vifaa vya tiba kama sindano, chupa cha dawa na kifaa cha drip wakitekeleza majukumu yao kwa makini. Vitabu vya kumbukumbu vinatumika kama rejeleo wakionekana kuzingatia hatua za matibabu kwa ufanisi. Mazingira haya yanadhihirisha utaratibu wa kitaalamu na dhamira ya huduma bora kwa wagonjwa.

Mhudumu wa afya amesimama karibu na mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi angavu akitoa chanjo kwa umakini. Barakoa na glavu zinasisitiza usalama huku watu wengine wakiwa karibu wanasubiria huduma. Mazinfgira haya ya wazi yamejaa mwanga wa jua yakionyesha huduma ya kinga ikiendelea kwa ufanisi katika jamii.

Watafiti wawili wamevaa makoti meupe wakifanya kazi kwenye mahabara yenye vifaa vya kisayansi na karatasi za kumbukumbu. Maeneo ya kazi yamepangwa kwa usafi na mpangilio unaostahili uchunguzi wa kina. Mazingira haya huonyesha nidhamu na utaratibu wa shughuli za mahabara.

Mhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo akiwa amevalia barakoa, glavu na sare ya Kazi. Watu kadhaa wamesimama nyuma wakitazama baadhi yao pia wakiwa na barakoa tukio linafanyika nje katika eneo la huduma ya afya.

Mtu ameketi kwenye kiti akitoa damu akishika mpira wa kijani huku mfuko wa damu ukiwekwa mezani ukikusanya damu kupitia bomba la sindano. Tukio hili linaashiria mchango wa hiari katika kuokoa maisha kupitia huduma ya uchangiaji damu.

Madaktari waliofunikwa mavazi ya upasuaji wa kijani na kofia za samawati wanafanya operesheni kwa umakini mkubwa katika chumba cha upasuaji kilichojaa vifaa vya tiba. Mandhari inasisitiza utaalamu, ushirikiano na umakini wa hali ya juu katika huduma za afya.

Mtu mmoja ameinama kuandika kwenye kitabu cha rekodi kwa kalamu nyekundu huku karatasi za kijani na samawati zikiwa mezani. Kitabu hicho kimejaa maandishi ya mkono na pembeni kuna faili la samawati lenye nembo na maandishi ya Serikali ya Kaunti ya Kajiado. Pia kuna sanduku la plastiki lenye vifaa vya matibabu, likidokeza shughuli za kiafya zinazoendelea.

Mtu aliyevalia sare nyeupe anachanganya vitu kwenye chombo mezani. Pembeni kuna vifaa vya maabara na karatasi yenye hesabu za kimasihi. Mandhari ya ndani inaonyesha shughuli za kielimu au majaribio ya kitafiti. Mpangilio ni wa umakini na utaalamu.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga kikamilifu wanamtunza mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini huku vifaa vya matibabu vikionekana pembeni . Mazingira haya yanaonyesha hali ya uangalifu mkubwa na hatua kali za kinga dhidi ya maambukizi.

Gari la Issuzu lililoandaliwa kama kliniki ya jamii limesimama kando ya watu waliokusanyika, wengi wao wakiwa wanawake na watoto likiwa limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Gari hili lina alama ya msalaba wa samawati upande wa mbele ikiwa katika mazingira ya vijijini vyenye vumbi na miti michache.

Gari maalumu la huduma ya afya likiwa limeengeshwa kwenye eneo la kijani, likiwa na maandishi ya BEYOND ZERO MOBILE CLINIC, watu wachache wamesimama karibu, hali ya anga ni tulivu na mandhari ya milima iko nyuma. Mazingira haya yanaashiria huduma inayotolewa kwa jamii, zilizo mbali na vituo vya afya.

Kontena kadhaa nyeupe yamegeuzwa kuwa vituo vya afya yakiwa na maandishi mekundu kliniki na clinic pamoja na nembo ya taifa na bendera ya Kenya. Watu wawili; mmoja akiwa na sare ya kijani na mwingine ya kamafleji wanatembea kuelekea kwenye vituo hivyo vilivyowekwa juu ya nyasi huku miti ikionekana nyuma.

Tukio la elimu au usambazaji wa bidhaa za usafi linafanyika nchi. Watu watatu wamekaa kwenye viti vya plastiki wakionyesha chupi za wanawake na Pedi za kike. Wawili wao wamevalia sare za kijani, wakionekana kushiriki katika programu rasmi. Mazingira ya nyuma yana miundo wa mbao, uzio wa waya, na wote wa kijani unaoshiriki jiji au jamii ya pembezoni.

Kliniki tembezi ya afya imeegeshwa barabarani ikiwa na alama ya msalaba wa samawati na picha ya daktari akimhudumia mtoto, maandishi yanaeleza huduma zinatolewa kupitia bima ya kitaifa ya afya kwa jamii zinazohitaji msaada wa matibabu.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi zamawati enye mistari ya kijani wanakutana kwa furaha wakibalishana salamu na tabasamu, moja wao amevaa suti ya kijivu na anaonekana kwa heshima ishara ya mawaziliano enye staha. Maandari ya nyuma lina jengo na mlango wa manjano likiongeza mvuto wa mazingira kitaluma au kijamii enye mshingamano.

Meno ya mbele yanatibiwa kwa brashi ndogo inayoweka vitu kwenye jino moja labda ni fluoride au kiwakilishi cha kung'arisha. Hii ni hatua ya uboreshaji wa afya ya kinywa na mwonekano wa meno. Mazingira haya ni ya utunzaji wa kibinafsi.

Chumba cha huduma ya meno kimepangwa kisasa kikiwa na kiti cha matibabu cha samawati , vifaa vya kisasa na pazia la samawati dirishani. Mandari ni safi na tulivu likisisitiza utunzaji wa afya ya kinyo kwa hadhi ya kitaaluma.

Mtu mmoja anatumia kijiti cha mswaki kati ya meno yake akielekea kusafisha mabaki ya chakula yaliyokwama. Kijiti hicho kina funiko na rangi ya kahawia na meno yanaonekana kuwa ya jano kidogo. Harakati hiyo huashiria mbinu ya jadi ya usafi wa meno ambayo bado inatumika na kuheshimiwa na wengi. Mazingira yamejaa utulivu na mwanga wa kutosha kuangazia tendo hilo la kujitunza.

Meno ya juu yanaonekana kuwa na rangi ya manjano na madoa wakati meno ya chini ni masafi na meupe kwa kiwango cha juu. Tofauti hii inaashiria mafanikio ya usafishaji au tiba ya kung'arisha meno. Mabadiliko haya `ni ishara ya uboreshaji wa afya ya kinywa na mwonekano wa mtu.

Midomo na meno ya mtu vimekumbatia kijiti kidogo kinachoshikiliwa kwa mkono, huenda ni kwa kusafisha meno au kutafuna kwa mazoea ya kitamaduni. Mandhari hii huibua taswira ya mbinu asilia za usafi wa kinywa zinazotumika katika jamii mbalimbali.

Mionzi ya eksrei ya meno imeonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta ikifuatiliwa kwa kidole kinachoelekeza sehemu maalum. Sehemu nyeupe angavu zinaashiria kuwepo kwa vifulizo au taji za meno.

Mtu aliyevaa glavu za samawati anashika kifaa cha matibabu ya meno, akifanya uchunguzi au utaratibu wa kitabibu. Mandhari inaonyesha mazingira ya huduma ya afya yenye usafi na utaalamu.

Watu wawili waliovaa mavazi ya upasuaji wanatoa huduma ya kitabibu kwa mtoto aliyelala kwenye kitanda cha upasuaji wakitumia mashine na vifaa maalum. Mandhari ya ndani ina mashine ya oksijeni, taa za matibabu na mazingira safi yanayokidhi viwango vya hospitali. Mwangaza wa taa huongeza umakini wa wahudumu hao na hali ya usalama kwa wagonjwa.

Mikono yenye glovu za samawati imeshika vifaa vya uchunguzi wa meno, kioo cha daktari na sindano ya kuchunguza. Mandhari ya nyuma imefifia ikidokeza mazingira ya kliniki ya meno. Taswira hii inaangazia utaratibu wa uchunguzi wa afya ya kinywa kwa usafi na umakini.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na glavu anashungulika na mdomo wa mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu. Taa Kali inaelekezwa kwenye sehemu ya kutibiwa huku vifaa vya meno vikiwa vimetandazwa karibu. Mpangilio wa kliniki hii unasisitiza umakini wa huduma na usafi wa hali ya juu.

Meno meupe yaliyopangwa kwa sahihi yanaangaza kwa mwanga wa asili huku kifaa cheusi chenye ncha ya kijani kikitumiwa kugusa eneo kati ya meno hayo kwa utaratibu. Mazingira haya yanaashiria utunzaji wa afya ya kinywa na hali ya usafi inadhihirika kupitia mwonekano wa kung'aa wa uso wa meno. Upekee wa rangi na mpangilio huleta hisia ya tahadhari na uangalifu wa kitabibu.

Vifaa vitano vya meno vimepangwa imepangwa kwa safu kifaa cha kuchimba kioo cha daktari kikunyozi cha meno kipimaji na koleo vyote vinatumika na madaktari wa meno wa kazi cha uchunguzi usafishaji na uondoaji wa meno, mpangilio huu unaonyesha utayari wa huduma za kitalaamu za afya ya kinywa.

Gari la wagonjwa aina ya toyota limeegeshwa juu ya nyasi likiwa na alama ya msalaba wa kimatibabu na maandishi mekundu Ambulance, majengo na miti kwa mbali vinaonyesha mazingira ya huduma ya dharura ya afya nje ya hospitali.

Ajali mbaya imetokea barabarani ikihusisha magari makubwa kadhaa yakiwa yameharibika vibaya na taka zimesambaa . Watu na wahudumu wa dharura wako kazini eneo la tukio. Mazingira haya yanadhihirisha madhara ya msongamano na hatari barabarani.

Mtu aliyesimama kwenye uwanja wenye nyasi kavu, anajaribu kuzima moto kwa kutumia tawi lenye majani. Moto umeenea kwa mistari ukionyesha juhudi za kuzuia kuharibika kwa mazingira. Mazingira yana sisitiza changamoto za majanga nyasi.

Watu wamekusanyika nje wakiwa na mizigo mikubwa ya chakula kama unga na nafaka. Wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu. Tukio hili linaonyesha mgao wa msaada katika eneo la mjini.

Mashua ya abiria ya samawati na nyeupe inakatiza maji kwa kasi ikiwa na watu waliovaa fulana za maisha majini rangi ya chungwa. Ina kabati la dirisha ikiashiria usafiri wa kisasa ya majini. Mandhari ya nyuma ya mwambao na uoto wa kijani unaonyesha safari zinazounganisha jamii zilizopo karibu na maji.

Mtaa umejaa maji ya mafuriko huku watu wakitembea ndani yake wakisaidiana, wakibeba vitu na kukabiliana na hali ya dharura. Majengo yameathiriwa kwa kiasi kikubwa yakionyesha changamoto za mvua kubwa na mshikamano wa jamii.

Wahudumu wa dharura waliovaa sare nyekundu wanatayarisha vifaa vya kitabibu karibu na ndege ya huduma ya dharura . Vifaa vya ufuatiliaji vimeunganishwa kwenye kitanda maalum . Mandhari inaonyesha utayari wa kutoa huduma ya haraka na ya uokoaji.

Gari jeupe lenye nembo ya msalaba mwekundu limeegeshwa mbele ya jengo la Genesis Del Sahara. Muktadha wa huduma za dharura au misaada ya kibinadamu huonekana wazi kupitia alama na bendera zilizo juu ya gari.

Gari la dharura la St. John ambulance limeegeshwa karibu na eneo lenye nyasi. Mlango wa dereva ukiwa wazi. Mtu aliyevalia kote jeusi na miwani anapita mbele yake, huku jengo lenye paa la samawati likionekana nyuma.

Mandhari ya chini ya maji yenye matumawe ya aina mbali mbali yenye rangi ya kahawia na beige yanapangwa kwa uzuri yakifunika sakafu ya bahari, samaki wachache wanaonekana wakielea kati ya matumawe wakionyesha uzuri na uhai wa mfumo wa kiekolojia wa baharini.

Karatasi ya choo imeshikiliwa kwa mkono juu ya sakafu ya mbao yenye mwonekano safi. Rangi nyeupe ya karatasi na mpangilio wake inaashiria usafi na utulivu wa mazingira ya ndani. Mwangaza wa asili unapenya ukiongeza mvuto wa kimandhari.

Nyumba iliyoezekwa kwa mabati imepatwa na uharibifu mkubwa baada ya dhoruba kali. Paa limeporomoka, miti imeanguka na vipande vya chuma vimetapakaa ardhini. Bustani iliyo mbele imeharibika vibaya na mazingira yanatoa taswira ya majanga ya asili yanayoathiri makazi ya binadamu. Hali hiyo huibua hisia za taharuki na uhitaji wa msaada wa dharura.

Mwindaji wa baharini amezama akiwa na vifaa vya kupiga mbizi na amezungukwa na samaki wa rangi mbali mbali. Mandhari ya matumbawe na mwangaza wa chini ya maji huongeza mvuto wa mazingira haya ya kuvutia. Taswira hii inaakisi uzuri wa ulimwengu na wa chini ya bahari.

Chumba cha upigaji wa x-ray kimepambwa na mashine ya kisasa yenye alama ya G.Huku mtu aliyevalia fulana nyekundu na suruali ya waridi akisimama karibu na ukuta. Mandhari ya kliniki yanaonyesha utaratibu wa huduma ya uchunguzi wa kiafya, mwonekano kupitia dirisha lenye madoa uongeza hali ya ukimya na uzito wa huduma.

Mahabara safi safi yenye darubini, mizani na vifaa vya majaribio, vimepangwa kwa mpangilio kwenye meza za kazi. Karatasi za maelezo zimetundikwa ukutani. Na makabati chini ya meza hutoa nafasi ya kuhifadhi vifaa. Mazingira yanaonekana kuratibiwa kwa utafiti wa kisayansi.

Vifaa vya maabara vinavyotumika katika utafiti wa kisayansi vimepangwa kwa uangalifu likiwa ni pamoja na darubini na vifaa vya Course Lab vinavyoonyesha vipimo, vitubega na chupa za kemikali vinaonyesha mandhari ya makazi ya majaribio ya kimaabara yenye usafi na mpangilio.

Kifaa cha kupulizia dawa aina ya umbron a d c 900 kimewekwa pamoja na kamba ya kupimia shinikizo la damu. Mandhari inasisitiza matibabu ya mfumo wa upumuaji na ufuatiliaji wa afya ya nyumbani . Ujumbe just breath inaleta hali ya utulivu na matumaini.

Darubini, incubator na chupa za kemikali vimepangwa kwa ustadi kwenye meza ya maabara zikiashiria mazingira ya kisayansi . Rangi ya samawati na nyeupe inatawala ikionyesha usafi na teknolojia ya kisasa. Vifaa hivi vinasaidia katika uchunguzi na utafiti za kitaalamu.

Chumba maalum cha uchunguzi wa kiafya imewekwa mashini ya x-ray meza ya mgonjwa na paneli za kudhibithi mashini ukutani waya na vifaa vya kielektroniki vimeunganishwa kwa ufanisi yakionyesha maandalizi au uchunguzi wa tiba kwa usahihi. Mazingira haya yanaakisi teknolojia ya kisasa Katika huduma ya afya .

Mashine ya kisasa ya ekisirei yenye rangi ya samawati na nyeupe imewekwà kliniki karibu na mlango. Ina paneli ya kudhibiti nyaya kadhaa na stika ya Qr kwenye nguzo yake. Muundo wake unaashiria matumizi ya kiteknolojia katika uchunguzi wa afya.

Chumba cha kutokea huduma za meno kimepangwa kwa usafi kikiwa na Kiti chenye rangi ya kijani kibichi na vifaa vya kisasa pembeni. Mtaalamu aliyevaa vifaa vya kujikinga anafanya maandalizi katika chumba cha matibabu. Dirisha Lina mwangaza wa asili likileta utulivu wa kitamaduni.

Kiti chenye maandishi ya'ziwa sirikwa hospita l', kimesimama mbele ya meza yenye mashine ya kupimia macho. Karibu kuna kifaa kingine cha uchunguzi, kikiwa mezani na kwenye ukuta kuna bango la ' eye anatomy ' likielezea muundo wa jicho. Faili zilizopangwa na dirisha linaloleta mwangaza wa asili linakamilisha mazingira ya ucgunguzi wa afya ya macho.

Kifaa cha matibabu aina ya Digitens Pro kimewekwa juu ya meza ambapo kikiwa na skrini ndogo na vitufe vinavyodhibiti nguvu na menu ya matumizi. Nyaya nyekundu na nyeusi zinaunganisha kifaa hicho kwa njia ya umeme, huku karatasi yenye maandishi ikionekana katika kona ya juu kushoto. Mandhari inaonyesha mazingira ya maabara au chumba cha tiba ya kielektroniki.

Mikongojo yenye pedi za machungwa na kitembea chenye vipini vyeusi vimewekwa karibu na kiti katika chumba chenye kuta za samawati . Mpangilio huu wa vifaa unaashiria mazingira ya msaada wa kimatibabu au urejeshaji wa afya.

Gari la wagonjwa lenye maandishi ya County Government of Laikipia limeegeshwa kwenye eneo la lami karibu na jengo lenye mlango wazi. Mlango wa nyuma wa gari umefunguliwa na mtu mmoja ameketi kwenye benchi pembeni ya jengo. Majani na vivuli vya miti vinaonekana huku anga likiwa safi na jua liking'aa.

Vifurushi vya vidonge vya vitamini au thread kimechorwa kwa rangi nyekundu na nyeupe na kinaeleza kuwa bidhaa ni asili. Aina ya galatini inafaa kwa alaji ya mboga. Maelezo yanabainisha kiwango cha one 34 milligrams kwa kidonge na jumla ya hutumika kama nyongeza ya lishe.

Chuba ya dawa ya tylenol extra strength inaonyesha kuwa ina vidonge one fifty ya Eztab venye milikramu five hundred kila kimoja ambapo vimetengenezwa ili kuwa rahisi kumezwa. Kofia ya chuba imeandikwa kuwa Emballe non child resistant ikionyesha kwamba haijalindwa dhidi ya kufunguliwa kwa urahisi na watoto jambo muhimu kulizingatia.

Kifurushi cha dawa ya Ibex kimechorwa kwa rangi ya samawati kikiwa na picha ya mwili wa binadamu yenye alama za rangi nyekundu, njano na samawati kuashiria maeneo ya maumivu. Kina capsule 24; kila moja ikiwa na mchanganyiko wa Ibuprofen , Paracetamol , na Caffeine . Nembo ya SANOFI iko chini ya maandishi.

Mtoto mchanga anapewa chanjo ya matone na mhudumu wa afya aliyevaa sare ya WHO. Mtu mzima anabeba mtoto kwa utulivu, likionyesha juhudi za uhamasishaji wa afya ya jamii . Mazingira ni rafiki na yenye matumaini.

Mikono ya mtu mzima imeshika mkono wa mtoto ambaye amevalia mavazi meupe na mekundu huku kalamu ya rangi ya samawati ikitumika kutia alama kwenye kidole cha mtoto. Shati la njano na kitambulisho cha shingoni inasisitiza mazingira ya huduma au utambuzi rasmi.

Mtoto mchanga akishikwa na mtu mzima, huku mwingine akiandaa kifaa kidogo cha kimatibabu, katika mazingira ya huduma ya afya. Meza ya kijani ya uchunguzi na mpangilio wa mazingira vinaashiria upimaji wa matunzo ya kitabibu. Taswira hii inaakisi hali ya uangalizi wa kiafya kwa watoto wadogo.

Mikono miwili inashirikiana kwa karibu. Mkono mmoja ukishika kidole cha mwingine kwa uangalifu. Kidole hicho kina kitu cha samawati huenda ni pete au rangi ya kucha. Mandhari ya karibu huonyesha maelezo ya ngozi na hali ya utunzaji wa uchunguzi.

Anapokea chanjo ya matone kutoka kwa mhudumu WA afya aliyevaa fulana ya uslama ya njano yenye maandishi ya samawati. Chanjo inatolewa kwa kutumia kipukutizi huku mwingine akimshikilia mtoto kwa upole. Mazingira haya ya nje yenye baiskeli na ardhi ya vumbi yanaashiria kampeni ya chanjo katika jamii ya pempezoni.

Wanafunzi wamevalia sare za afya wakiwa darasani wakizunguka meza vyenye vifaa vya kimatibabu na vitabu vya kujifunza. Mmoja wao aliyevamia sare ya rangi ya waridi, amesimama wengine wakisikiliza au kuandika kwa makini. Ubao wa nyuma umeandikwa neno one hundred percent mara kadhaa, ukisisitiza mafanikio wa ushindi katika masomo.

Mtoto mdogo amewekewa alama ya wino wa zambarau na mtu mzima kwenye kidole chake kwa ustadi na uangalifu. Wino huu hutumika kama ishara ya ushiriki katika shughuli maalum kama vile kupiga kura au kupokea chanjo. Kidole chake kimenyoshwa juu kidogo kuashiria umakini wa hatua hiyo.

Mtoto anapokea chanjo ya malaria kutoka kwa mhudumu wa afya akiangaliwa kwa makini. Chupa ya chanjo iliyoandikwa Malaria vaccine ipo upande wa kulia. Tukio ile inaangazia juhudi za kinga dhidi ya ugonjwa hatari wa malaria.

Mikono ya mtu mzima imeshika kidole cha mtoto mchanga kikiwa kinatiwa alama kwa kalamu nyeusi. Fulana ya njano na kitambulisho cha shingoni vinaashiria mazingira ya huduma rasmi, huku mtoto akiwa amevalia mavazi mekundu na meupe.

Mgonjwa ameketi kitandani akimshika mtoto mchanga huku mtu mwingine akiwa amesimama karibu akitoa msaada wa huduma ya kiafya. Vifaa vya kimatibabu kama bomba la dripu vinaonekana vikionyesha mazingira ya hospitali yenye huduma ya mama na mtoto.

Mtu aliyevaa glavu na barakoa anatoa chanjo kwa mtu mwingine aliyevaa fulana nyekundu. Ukuta wa matofali na miti vipo nyuma, vikikamilisha mandhari ya zoezi la afya. Mazingira haya yanadhihirisha jitihada za huduma ya kinga kwa jamii.

Watu kadhaa wanatumia bomba la kunawia mikono kwenye kituo cha wazi chenye muundo wa chuma, huku ndoo za plastiki zikiwa chini kukusanya maji yanayotiririka. Muundo huo unaonyesha juhudi za kuweka usafi wa mikono katika mazingira ya kijamiii au hadhara.

Mtoto wa shule anasaidiwa kunawa mikono na mtu aliyevalia koti jeupe karibu na kontena la maji lenye maandishi ya UNICEF na utoto. Mtoto mwingine amesimama pembeni akisubiri huku majengo ya shule yakionekana nyuma.

Vifaa vya mchezo wa cricket vimetandazwa juu ya nyasi vikiwemo kofia ya usalama yenye ufuniko wa uso, begi ya cricket ,viatu, glavu zenye misumari, mipira, magwanda ya mikono, magoti ya kinga na nguzo kati ya mbao pamoja na vibanio viwili. Mandhari hii huonyesha maandalizi kama ya mchezaji kabla ya kuingia uwanjani.

Mwanariadha ameketi kwenye uwanja wa kukimbia huku akishika paja kwa maumivu, akionekana kuumia wakati wa mazoezi. Amevalia fulana nyeupe, kaptura nyeusi na viatu vya kukimbia akiwa katikati ya mistari ya uwanja wa riadha.

Mwana mchezo amelala sakafuni huku mikuu wake ukufutwa kwa uangalivu na muhudumu wa afya aliyevaa glovu na statoscope , mazingira ya ukumbi wa ndani yanajumuisha vifaa vya michezo na watu wengine kwa mbali, hali inaashiria wa kitabibu au urekebishaji baada ya majereha ya kimchezo.

Mwendesha baiskeli amesimama kando ya barabara . Ameshika mgongo kwa mkono mmoja kana kwamba anahisi maumivu. Ana kofia ya chuma kichwani na mavazi rasmi ya michezo. Barabara ina mteremko wa wastani na mandhari asili inaongeza hisia ya utulivu wa nje na jiji.

Mashine ya mazoezi ya Smith imewekwa na uzito mwingi pamoja na benchi la mazoezi kwa ajili ya mafunzo ya nguvu. Muundo wake wa chuma wenye ulinzi wa usalama unafaa kwa kuinua uzito kwa uangalifu bila hatari ya kuanguka.

Mtu mwenye majani ya mchanganyiko wa kijani na manjano anasimama katika eneo lenye mwangaza asili. Majani hayo yana muundo wa kipekee yamejikawanya katika sehemu kadhaa na kutoa mfumo wa kipekee wa asili na gome la mti Lina rangi ya kahawia.na alama ndogo zinazotoke a ukuaji wake. Mwanga wa jua hupenya Kati ya majani ukitoa Hali ya utulivu na uzuri wa mazingira ya misitu wa bustani.